Kuna mwanamke ambaye anatumia kompyuta yake ya mkononi labda anijishughulisha na shughuli za kujifunza kidijitali. Mifumo ya kujifunza mtandaoni hutoa nyenzo mbalimbali kama vile kozi za mtandaoni na darasa pepe.

Hapa kunawasilisho kuhusu nadhi. Jukwaa la kujifunza mtandaoni ambalo zinazingatia huduma zake na chapa. Jukumu hili linaunganisha wanafunzi katika masomo zaidi ya elfu tatu, ikionyesha misingi ya elimu elektroniki kwa kufanya elimu ipatikane kwa mbali.

Mwanafunzi mmoja anamwonyesha mwingine jinsi ya kutumia kompyuta kibao ya shule katika mazingira ya kuelimisha. Wameketi katika darasa na wameketi pamoja kwenye dawati moja.

Msichana ameketi vizuri sebuleni kwake kwenye kiti cha kahawia na kompyuta ndogo mapajani mwake. Huyu msichana amevaa sweta laini huku akitumia laptop yake kujifunza.

Kompyuta ndogo, inaonyesha picha ya e-learning inayopendekeza matumizi ya kiteknolojia ya kidijitali kwa elimu. Kujifunza kwa kielektroniki, kunahusisha kutumia teknolojia kuwezesha kujifunza.

Ukumbi mkubwa ambao umejaa wanafunzi wengi wa shule ya upili ambao wamevaa sare ya kahawa. Wameketi kwenye madawati zao na kalamu na vitabu ili kuandika maandishi chini.

Kuna kundi la watu wanaokaa kwenye meza darasani au mazingira ya mafuzo. Huenda ni kipindi cha mafuzo au warsha inayohusiana na elimu ya watu wazima au maendeleo ya jamii.

Huu unaweza kuwa ukumbi ya wanafunzi ambao huu ukumbi imejaa na watu wengi. Kuna hatua hapo mbele yao tupu mbele ya hao watu ambayo inaweza tumika kwa mawasilisho na kufundisha kutoka walimu.

Darasa hili limeundwa kwa ajili ya wanafunzi ambalo lina madawati ya kutosha ya hawa wanafunzi wote. Na pia huko mbeleni kuna ubao mweupe ya mwalimu kuweza kuandika akifunza.

Mtoto ambaye ana ugonjwa wa down syndrome anacheza guitar yake katika mazingira ya darasani, akiwa amezungukwa na watoto wengine na mwalimu mmoja. Inaonyesha mazingira ya kufunzwa ambapo watoto wenye mahitaji maalum wameunganishwa katika darasa ya kawaida.

Mwalimu anamsaidia mwanafunzi aliye na ugonjwa ya down sydrome katika darasa. Hii elimu inalenga kuwapa hawa wanafunzi wote wenye ulemavu, fursa ya kujifunza pamoja na wenzao katika madarasa ya kawaida.

Mtoto mdogo aliye na ugonjwa wa Down syndrome amevaa miwani na kucheza na vifaa vya kuchezea vya rangi. Matumizi haya ya rangi angavu na maumbo mbalimbali hushirikisha usikivu wa huyu mtoto na kuhimiza mwingiliano.

Kuna msichana mdogo ambaye anapiga dole lake Lagumba huku akitazama kompyuta ya mkononi, pengine wakati wa kujifunza mtandaoni. Hii inaweza kuwa mfano wa jinsi ambavyo majukwaa ya mtandaoni na mawasiliano ya video yanaweza kutumika kuwezesha elimu.

Mwanafunzi aliye na ugonjwa wa down syndrome ameshika daftari zake, akiwa amesimama shuleni. Elimu maalum imeundwa kukidhi mahitaji ya maendeleo ya kielimu ,ya watoto wenye ulemavu .

Kuna mwalimu ambaye anasaidia mwanafunzi wake aliye na mahitaji maalum. Inaonyesha umuhimu wa elimu ya kibinafsi na usaidizi wa wanafunzi hawa. Elimu maalum imeundwa kushughulikia mahitaji ya kipekee ya wanafunzi mwenye ulemavu.

Mwanamke ameketi na mtoto mlemavu, kimsaidia kuchora kwenye karatasi na kupaka rangi ya zambarau na brashi yake na yeye mwenyeme ameshika brashi ya rangi yenye rangi ya buluu.

Mwanamke ambaye anaezakua mwalimu anasaidia mtoto ambaye amefunga macho yake, katika masomo. Hii inaeza kuhusiana na elimu maalumu ya vipofu, ambayo inazingatia mbinu za kujifunza na kufundishwa kwa wanafunzi wenye ulemavu wa kuona.

Mwalimu mwenye alisoma kuhusu mahitaji maalum ya watu, anamfunza mwanafunzi asiyeona kutumia nukta nundu, ili aweze kuelewa anachofunzwa katika darasa alipo.

Huyu ni mtoto ambaye ana ugonjwa ule wa down syndrome ambaye anajihusisha na shughuli za sanaa zinazohusisha rangi. Hii inahusiana na elimu ya mahitaji maalum, kwani tiba ya sanaa na shughuli za ubunifu mara nyingi hutumiwa kusaidia watoto walio na down syndrome kukuza utambuzi na kujieleza.

Kuna watu wawili wanaofanya kazi katika duka la kahawa, mwanamke mwenye nywele nyekundu na mwanaume mwenye ugonjwa wa down syndrome ambaye anamiminia maziwa kwenye kikombe. Onyesho hili linazingatia uwezekano wa fursa za ajira jumuishi kwa watu binafsi wenye mahitaji maalum.